Soko la matunda. Kuna machungwa, maembe, avakado, vitunguu. Mwanaume ambaye amejishika shavu kulingana na hali ya uchumi anawaza akiongoja wateja waje wananue kutoka kwake.

Soko lenye bidhaa mbalimbali hasa viatu, sehemu ya mbele kuna meza kubwa ambayo imepangwa kwa uangalifu juu yake zikawa safu za viatu vya aina tofauti vimepangwa kwa mstari miwili vikiwa juu ya maboksi meupe yanayoonesha chapa ya bidhaa au duka.